Tembe za kumeza zimewekelewa sehemu. Nyuma yake ni chupa iliyo na kifuniko nyekundu na kina maandishi imeandikwa, urine sample infection .

Watoto watatu wapo katika sehemu ya kutupa takataka huku wameshikilia mkononi vibuyu viwili, na kando yao ni mfereji unaopita ulionapakwa rangi nyeusi.

Dawa za rangi nyekundu ,zimeekelewa katita sakafu iliyo na rangi nyeusi ,nyuma yake ni chupa nyeupe iliyo na karatasi ya kijani kibichi ambayo ina maandishi ambao imeandikwa brudan capsule na nyuma yake kuna vitambaa rangi tofauti tofauti.

Mhudumu wa afya, ameinama akimpa dawa mgonjwa kwa bega. Na huku mhudumu mwingine amesimama. Na kando yao ni mgonjwa mwingine anayesubiri kupewa dawa. Amevaa barakoa nyeupe.

Watu wengi wamekaa katika sehemu, huku wengine wamechuchumaa wakiwa wameinua mikono yao juu na wengine wamekaa kwa viti vya plastiki. Nyuma yao ni nyumba zinazoonekana ambazo paa zao ziko karibu kuanguka.

Mwanamke aliyevaa barakoa kwa uso ambaye ni mhudumu wa afya, mikononi ameshika mkono mmoja sindano na huku mwingine ni Chupa akitoa dawa.

Daktari anamuhudumia mgonjwa hospitalini, ambaye amelazwa katika kitanda cha rangi nyeupe kilichoelekezwa kwenye machine inayoitwa 'Semen', ambayo imewekwa karibu na ukuta wa hospitali.

Magari mawili, aina ya tuktuk, yaliona mandishi, mastermind, na ingine, wisdom, yanaendeshwa dani ya maji mingi mno. Na huku pikipiki, iliyo na abiria, aliyejifunika, kitamba nyekundu, ikienda upande mwingine.

Chupa nyeusi ilio na kifuniko nyeupe, imesimama katika sakafu na imepambwa kwa karatasi liyo na maandishi meupe, mekundu ambayo wameandikwa BALIJAAM.

Sindano iliyo na dawa imeekelewa juu ya dawa silizo ndani ya kalatasi nyeupe. Kando yake ni chupa ndogo iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani kibichi, ambayo imeandikwa Measles Rubella pumps .

Mama yupo katika kitanda cha hospitali, akiwa ameshika mtoto mkononi. Na ana mazungumzo na watu waliokuja kumtembelea katika hospitali.

Wmwanamke ambaye ni muhudumu wa afya aliyevalia sare ya rangi nyekundu na kuvaa saa mkononi, ameshikilia mkononi nmfano wa meno akimwelezea mgonjwa ambaye amekaa kwa kiti. Nyuma yao kwa ukuta kuna karatasi ambayo imeandikwa Mars wringles .

Tembe za dawa zilizo kuwa katika karatasi jeupe zimewekelewa sehemu nyuma yake ni kijisanduku ambacho kimeandikwa maandishi yanayosema Azomac Azithromycin 6 film contect tablet broad spectrum antibiotics 500 .

Daktari aliyevaa shati nyeusi na barakoa Kwa uso ameshika dawa mkononi akimwekea mdomoni mgonjwa aliyelaza Kwa kitanda huku amevalishwa miwani nyekundu Kwa uso wake.

Wahudumu wa afya wawili waliovaa barakoa usoni, mmoja anampa dawa mgonjwa aliyelazwa katika kitanda kilicho na kitambaa cheupe mdomoni dawa iliyo kwa chupa.

Chupa tatu zimeekelewa juu ya sehemu zikiwa zimeangalia kwa upande mmoja na zimefungwa karatasi iliyo na maandishi 1 single dose 0.5ml measles mumps rubella virus manufactured and distributed by marck sharp producers .

Manake mmoja aliyevaa buibui ya rangi nyeusi. Kando yake mifupa ya wanyama waliokufa, na nyuma yake ni vichaka uyemi ni msitu ambao limekauka.

Mama mkongwe amemshika kwa tumbo mwanamke aliye vaa shati nyekudu ,akiwa amelazwa jini huku wengine watatu wamekaa kwa viti na kuna kiti kimoja hakina mtu.

Watu wawili, waliovaa barakoa, wameshika mikononi mitungi miwili mieusi, yenye vifuniko vyeupe. Nyuma yao, kuna gari, kubwa iliyopakwa rangi nyeupe.

Mwanaume ambaye ni muhudumu wa afya, aliyevaa gwanda jeupe. Mkononi ameshika kalamu, na akiwa amevaa saa nyeusi na kuvaa kichwani barakoa, na mashine anazungumza na mwanamke akiwa upande mwingine, akiwa amevaa nguo ya rangi ya.

Mhudumu wa afya ameinama anampa dawa mgonjwa aliyekaa kwa kiti katika upande mmoja wa bega lake huku ameshika shindano iliyo na dawa.

Mzee mkongwe aliyevaa barakoa amekaa kwa kiti huku akipewa dawa katika sehemu ya mkono wake wa kulia na muhudumu wa afya aliyeinamisha kichwa karibu na bega lake.

Chupa tatu zilizoandikwa kwa mandishi meupe, ya kwanza imendikwa vitamin D potency ya pili pure vitamin D na ya tatu vitamin D 3 .

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wameshikana mkono. Nyuma yao ni vyumba ambavyo vimeandikwa, fresh life na kando yao kuna gari lililoegeshwa, limepakwa rangi nyeupe na mtu moja amejiegesha katika ukuta wa nyumba.

Watoto wawili mvulana na msichana wananawa mikono kwa maji ambayo yanafunguliwa kutoka kwa mtungi wa rangi nyekundu, nyuma yao kuna mjengo wa nyumba iliyopakwa rangi, nyekundu sakafu na juu nyeupe.

Sanduku lina mandisha yameandikwa measles, mumps, rubella, vaccine, live PRIORIX, na chini yake lina shindano ya dawa, na kando yake kuna chupa iliyo na dawa na kifuniko cha kijani kibichi.

Mwanamke ambaye ni muhudumu wa afya alievaa barakoa na miwani. Mkononi mwake amemshika mtoto mchanga aliewalishwa kitambaa cheupe na kofia nyeupe pia.

Daktari wawili, mwanaume na mwanamke wamevaa barakoa, wanamudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda, juu yake kuna mashine inayomwangazia katikak uso ambapo wanamudumia.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe, mezani mwake mna faili ya rangi ya kijani kibichi. Mbele yake amekaa mgonjwa ambaye ameketi katika kiti cha plastiki.

Mkono uliovaa glovu umeshika sindano iliyo na dawa na pia chupa iliyo na dawa ndani na imeandikwa MMR vaccine.

Glasi yenye iko na maji imewekelewa sehemu iliyopakwa rangi nyeupe, na tembe zingine zikiwa nyeusi, nyeupe na nyekundu zimetolewa ndani ya karatasi. Na kando kuna kijisanduku, ambacho kimeandikwa Core Suppliment Pack .

Watu sita waliovaa sare nyeupe. Mgongoni mwao, wamebeba mitungi iliyo na dawa wakinyunyizia mimea mchanga iliyo shambani. Wanaelekea katika upande moja watu watano, huku mmoja wao wakienda upande mwingine.

Mhudumu wa afya ana dawa mkononi, iliyo kwa shindano, ananuwia kumpa mtoto mdogo aliye chini ya miaka mitano, ambaye ameshikwa na mama mmoja na wahudumu wengine na wanawake wanatazama kwa umbali na wapo hospitalini.

Mhudumu wa afya, aliyevaa wanda jeupe, na barakoa kwa uso, amesimama huku amemshika mgonjwa aliyekaa kwa kiti kwa mdomo, akimpa dawa.

Amesimama mhudumu wa afya alieyevaa glavu mkononi na barakoa usoni, ana mhiudumia mgonjwa aliyekaa kwa kiti huku amefungua mdomo wake.

Kijisanduku kilicho na rangi nyekundu na nyeupe na maandishi yafuatayo; Ferolax, slow release, iron folic acid, vitamin B12, B6 and zinc red blood cells and hemoglobin, vitamin B12 and B6.

Mzee mmoja aliyevaa sare nyeusi na barakoa usoni ananawa mikono na maji yanayotiririka kutoka kwa mtungi uliona kifuniko chekundu na nyuma yake kuna ukuta uliopakwa rangi ya kijani kibichi.

Mkono uliovaa glavu ya rangi ya kijani kipichi, umeshika chupa iliyo na karatasi nyeupe na mandishi meusi anaosoma yellow fever, vaccine, stabilized. Uku vidole vingine vimeshika shindano iliyofunikwa.

Mikono miliwi moja imeshika chupa nyeupe ambayo imeandikwa; motriwe kwa maandishi meusi huku mkono mwingine umeshika tembe ya dawa momja.

Daktari ameshika dawa mkononi, anampa mtoto aliyelazwa katika kitanda, kilichopambwa kwa kitambaa cheupe. Huku, mwanamke aliye na tabasamu amesimama kando yake.

Chupa mbili ndogo zilizo na karatasi ya rangi ya kijani kibichi zimeekelewa juu ya karatasi. Nyuma yake ni karatasi nyeupe iliyo na mandishi ya kijani kibichi, ambayo yameandikwa, vaccine amaril stabilise, na kando ni chupa ndogo.

Mzoga wa ng'ombe aliyekufa. Amelala chini kwa mchanga. Huku nyuma yake, watu wawili wanaotembea kuelekea kwa mti ulio mbele yao na unaonekana umekauka sana.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa, mkononi ameshika sindano iliyo na dawa. Anamdunga mgonjwa katika sehemu yake ya bega huku mgonjwa amekaa kwa kiti, kilichopa kwa rangi nyeusi, na amevaa shati ya kijani kibichi na barakoa kwa uso.

Mwanamke mmoja aliyesonga nywele amekaa kwa kiti, huku amemwekelea mtoto kwa mapaja yake. Daktari aliyeshika mashini kwa mkono na kuvalia gwanda jeupe na barakoa na miwani anamtazama mtoto kwa uso.

Mwanaume mmoja aliye na tabasamu ameinua mkono juu, kando yake ni karatasi ambayo imeandikwa water steps visions and pillars huku nyuma yao ni chupa za maji kubwa sana.

Wanawake wawili mmoja akiwa mhudumu wa afya ,wamemshika mtoto mdogo wakimpa dawa Kwa njia ya kumdunga shindano iliyo mkononi mwa daktari.

Mwanamke aliyevaa shati jeupe amesimama mbele ya wanawake waliojifunga vitambaa vyeupe ambao wamekaa katika viti, nyuma yao kuna jumba ambalo halijakamilika na miti inaonekana kwa umbali.

Mhudumu wa afya, aliyevalia kofia ambayo imeandikwa, World Health Organization, ana madawa .Mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mamake mkononi na huku wengine wakisubiri kuhudumiwa.

Mzee aliyevalia kofia Nyekundu iliyopambwa na manyoya Marefu. Ameshika panga mkononi, akichanja vijiti, kutoka kwa mti. Nyuma yake kuna kiti, cha mbao, na k wa ukuta kuna kalenda ya mwaka wa elfu mbili na saba.